Daraja kubwa juu ya mto mpana. Maji katika mto yanaonekana kuwa na rangi ya udongo ikionyesha labda ni baada ya mvua. Upande wa kushoto, kuna miundo ya chuma iliyofanana na daraja. Upande wa kulia kuna jengo ndogo nyeupe likiwa limejengwa karibu na maji. Kwa nyuma kuna miti mingi na mimea inayofanya mandhari ya asili.

Kundi la nyati wawili wakiwa wamesimama ndani ya maji labda kwenye mto chini ya anga la bluu na mawingu meupe. Nyati aliye mbele anaonekana wazi akiwa na pembe zake kubwa zilizojipinda. Mwingine yuko nyuma yake, sehemu ya mwili wake ikiwa imefichwa. Inatoa hisia ya utulivu ya wanyamapori katika mazingira yao ya asili.

Mti mkubwa wenye majani mabichi yaliyotawanyika. Umesimama peke yake katikati ya eneo lenye nyasi na ardhi. Nyuma ya mti kuna maji yanayoonekana kama mto, yakiakisi anga. Anga lina mawingu meupe na bluu, ikionyesha hali ya hewa ya utulivu. Kwa mbali kuna miti mingine michache inatoa hisia ya utulivu na uzuri wa asili.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi ikiwa na mtaro mrefu na maji machafu uliofunguliwa. Upande wa kushoto wa mfereji kuna rundo kubwa la takataka na matope huku upande wa kulia kukiwa na watu kadhaa wakioketi upande wa mfereji. Nyuma ya mfereji kuna watu wengi wakitembea na vipande vingi vya soko. Inatoa taswira ya mazingira magumu ya sokoni labda katika soko lisilo rasmi na lenye changamoto.

Daraja refu la chuma lenye rangi ya bluu likiwa limejengwa juu ya mto mkubwa wenye maji ya rangi ya kahawia. Upande wa kulia wa daraja kuna mabomba makubwa ya rangi ya kahawia yakipita kando yake. Maji yanaonekana kuwa mengi yakijaa hadi kingo. Kwa mbali kuna miti mirefu na kijani kibichi, ikionyesha mazingira ya asili. Kuna gari jeupe dogo limepaki upande wa mbali wa daraja. Inatoa hisia ya miundombinu muhimu ya usambazaji maji.

Kundi ka mbuni wanne wakiwa wamesimama kwenye nyasi ya kijani kibichi. Nyuma yao kuna mandhari ya jiji lenye majengo marefu. Inaonyesha kuwa wanyama hawa wako karibu na eneo la mjini labda katika hifadhi ya wanyama na bustani. Anga ni ya bluu na mawingu meupe. Inatoa hisia ya utulivu na uzuri wa asili katika maendeleo ya mjini.

Eneo la ujenzi lenye shughuli nyingi. Katikati kuna korongo kubwa la manjano likitumika kuinua vitu likiwa limeegeshwa karibu na miundo ya chuma na zege inayojengwa. Kwa mbali kuna malori kadhaa ya manjano na vifaa vingine vya ujenzi pamoja na wafanyakazi wanaosimamia mradi huo. Hali ya hewa inaonekana kwa na mawingu ikionyesha mazingira ya wazi ya ujenzi.

Simba wawili wakubwa wakiwa mmoja ni wa kike na mwigine wa kiume, wamelala kwenye nyasi za kijani kibichi. Simba jike linaonekana upande wa kushoto likiwa limelala na kutazama mbele huku simba la ndume likiwa upande wa kulia nalo limelala na linatazama mbele. Simba ndume lina manyoya meusi shingoni. Nyuma yao kuna miti ikionyesha mazingira ya wanyama pori labda kwenye bustani la wanyama.

Mbuni mmoja akiwa amesimama katikati ya miti anatazama upande wa kulia. Manyoya yake yanaonekana kuwa meusi na meupe na shingo yake ni ya ndefu. Kwa nyuma, kuna miti mirefu ya kijani kibichi ikiongeza mazingira ya asili labda bustani ya wanyama. Inatoa hisia ya utulivu na uzuri wa wanyama pori.

Kundi la watu wanaoonekana kuwa wafanyakazi wa kusafisha, wakifanya kazi katika eneo lenye uchafu mwingi. Wengi wao wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi na buti la ulinzi, na wanatumia viji virefu kwa kukusanya takataka kutoka kwenye maji. Kwa nyuma kuna rundo kubwa la takataka na vifuswi, vikionyesha mazingira yajaa au eneo chafu sana.

Mandhari pana ya kijani kibichi na milima ya mbali, chini ya anga la buluu lililojaa mawingu meupe. Eneo la mbele linafunikwa na nyasi ndefu za kijani kibichi huku katikati ya kukiwa na nyumba chache zilizotawanyika na miti. Inatoa hisia ya utulivu na uzuri wa asili wa mashambani na eneo ya vijijini.

Basi dogo la abiria, maarufu kama matatu, lenye rangi ya kijani kibichi na michoro ya rangi ya waridi na manjano, limebaki kando kando ya barabara yenye watu wengi. Kuna watu waliovalia nguo za zambarau, labda wanakondakta, wakisema karibu na basi. Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi na majengo ya ghorofa yanaonekana kwa mbali. Inatoa hisia ya maisha ya mijini na usafiri wa umma nchini Kenya.

Basi la abiria almarufu kama matatu nchini Kenya lenye rangi ya bluu na mapambo mbalimbali. Ikiwemo michoro ya rangi ya njano na nyekundu mbele. Matatu hiyo inaonekana kuwa katika eneo lenye shughuli nyingi. Labda kituo cha mabasi, huku abiria wakipanda na wengine wakishuka. Watu wengi wakipita karibu. Kuna magari mengine na majengo kwa nyuma.

Makutano yenye shughuli nyingi barabarani, ambapo ardhi na barabara vinaonekana kuwa na unyevunyevu mwingi, kuashiria labda kumekuwa na mvua hizi karibuni. Katikati ya makutano kuna ishara ya barabarani yenye umbo la pembetatu nyekundu, ikiashiria tahadhari ya watembea kwa miguu, likisisitiza umuhimu wa usalama barabarani. Magari kadhaa ya aina mbalimbali ,ikiwemo wa basi madogo yanaonekana pia.

Basi la abiria la rangi ya bluu lililosimama. Mbele yake kuna mwanaume amesimama kwenye mlango. Ameshikilia nguzo za basi. Basi lina namba hamsini iliyoandikwa wazi mbele. Inaonekana ni eneo la mjini ama kwa kituo cha basi, na abiria wanakaribia kupanda wengine wakishuka.

Barabara kuu ya kisasa inaonekana ikiwa na magari kadhaa. Daraja kubwa la kijani la watembea miguu imejengwa juu ya barabara hii yenye njia nyingi. Katikati ya barabara kuna gari dogo la rangi ya machungwa inafuatwa kwa karibu na mwendeshaji pikipiki anayejulikana kama boda boda ambaye amevalia koti ya usalama. Mandhari hii inaonyesha miundo msingi ya kisas ya jiji inayojumuisha taa ya barabarani na njia za pembeni.

Basi dogo la abiria maarufu kama matatu yenye rangi nyeusi, machungwa na nyeupe; likiwa na michoro ya pekee na maneno ya vans na street twins . Basi hilo limepaki kando ya barabara na majengo yanaonekana kwa nyuma; zikionyesha mazingira ya mijini. Inatoa hisia ya usafiri wa umma yenye ubunifu wa kisanii nchini Kenya.

Duka dogo lenye rangi ya nyeupe na bluu likiwa na ishara ya have a cold , juu yake. Likionyesha kuwa ni duka la vinywaji baridi. Kuna mabango yenye picha ya ice cream na vinywaji vingine vinavyovutia. Milango ya kioo inaonyesha ndani ya duka, ambapo kuna friji na bidhaa nyingine. Inatoa hisia ya mahali pa kufurahisha na kuburudisha, labda kwenye mazingira ya joto.

Safu ya mabomba makubwa ya rangi ya bluu. Mbomba hayo yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo tata wa usambazaji wa maji au kwenye viwandani yakionyesha mitambo mbalimbali ya vali zinazodhibiti mtiriko. Yanapangiliwa kwa usawa kwenye jukwaa fulani ya yakisisitiza utaratibu na uandishi wa miundo hiyo.